Huyu ni mgonjwa aliyelazwa hospitalini, amelala kwenye kitanda, mkono wake wa kulia umefungwa plasta na kando yake, kuna muuguzi anayemhudumia.